Haya ni majani ya mahindi na yamepandwa shambani, na tunapata kumuona mkulima ambaye anaweza kuyatazama kwa makini kwani, majani haya yameweza kuliwa na wadudu kutokana na shimo, ambazo zimo katika matawi haya ya mahindi.

Shughuli za kilimo zinaendelezwa katika eneo hili ikiwa ni katika shamba la ndizi. Ndizi za rangi ya kijani kibichi zimeweza kupandwa katika eneo hili. Karibu na ndizi hizo kuna nyasi ambazo zimeweza kupandwa, na pia mboga zimeweza kupandwa, na pia tuna barabara ambayo inaweza kupita katika eneo hilo.

Shughuli za ukulima zinaendelezwa katika eneo hili, ikiwa ni ukulima wa ng'ombe. Tunampata ng'ombe wa rangi ya kahawia anayeweza kukamuliwa, na mkulima ambaye amechuchumaa na mkulima huyu ameweza kuvalia sweater ya kijivu, na suruali ya rangi nyeusi, na huku ameweza kutumia ndoo iliyo ya rangi ya samawati katika ukamaji huu wa ng'ombe.

Ngombe tano wa rangi nyeusi na pia madoa doa ya rangi nyeupe wamo uwanjani, ngombe wanne wamejikusanya na wanakula nyasi kavu ambazo zimewekwa kwenye gurudumu la gari huku ngombe mmoja amesimama kando ya ngombe hawa.

Ukulima wa ndizi umeweza kushuhudiwa katika eneo hili ikiwa ni shada la ndizi ambazo zimeweza kusimamishwa ili zikaweza kupelekwa sokoni kwa minajili ya kuuza. Shada hizi za ndizi ni za rangi ya kijani kibichi kuonyesha kuwa ndizi hizi bado hazijaiva.

Hapa ni jikoni na tunapata kuona ukuta ambao umegeuzwa rangi kutokana na moshi na kua rangi ya nyeusi na pia tunapata kuona mahindi ambayo yameninginizwa kwenye ukuta na mahindi hizi ni za rangi ya manjano na mengine yamebadilika rangi kutokana na moshi na kua rangi nyeusi na pia tunapata kuona kibuyu cha rangi ya manjano ambacho kimewekwa juu ya ukuta.

Shughuli za kilimo zinaendelezwa katika sehemu hii ikiwa ni ufugaji wa ng'ombe, na tuna ng'ombe wawili ambao wamo zizini na wanakamuliwa na wakulima. Mkulima wa kwanza ameweza kuvalia koti ya rangi ya samawati, na pia anamkama ng'ombe ambaye ni wa rangi nyeusi na nyeupe, na anatumia ndoo ya rangi ya samawati katika ukamaji wake, ilhali mkulima mwingine ameweza kuvalia shati ya rangi nyekundu, na anaendeleza ukamaji wake.

Hapa ni shambani, na shamba hili, ni la mmea wa mahindi. Tunapata kuona mhindi ni wa rangi ya kijani kibichi, na pia kuna mhindi ambao umeweza kuota na kukungumana kuweza kuweka mahindi yake yenye rangi ya nyeupe, na tuna mkulima ambaye ameweza kusimama, na kushika mahindi kwenye mkono wake.

Hapa ni shambani na tunapata kuona kunga wa ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi na pia tuna matawi ya ndizi ambayo pia ni ya kijani kibichi na pia kando yake tunapata kuona nyasi ambazo zimeweza kupandwa karibu na ndizi hizi.

Hapa ni shambani na tunapata kuona baadhi ya ndizi zimeweza kuota na tunapata kuona mikungu ya ndizi ambayo imeweza Kuota na kufanya vizuri na imeweza kukomaa. Ndizi hizi kuna rangi ya kijani kibichi na kuna baadhi ya migomba ambayo bado haijatia ndizi katika shamba hili.

Shughuli za biashara zinaendelezwa katika maeneo haya na tunapata wauzaji wengi ambao wamefika katika kuendeleza shughuli hizi na wengi wao ni kina mama ambao wamefika katika maeneo haya kuendeleza shughuli zao za biashara na chakula hapa ambacho kinaweza kuuzwa kichala cha ndizi na ni cha rangi ya kijani kibichi.

Shughuli za kilimo zinaendelezwa katika eneo hili ikiwa ni ufugaji wa ng'ombe. Tuna mkulima ambaye amefika katika zizi hili la ng'ombe, ili kumkama ng'ombe huyu. Mkulima huyu anatumia kifaa cha aina ya kisasa ya teknolojia, katika kutumika ili kumkama ng'ombe huyu. Kifaa hiki cha rangi ya kijivu.

Shughui za kilimo zinaendelezwa katika sehemu hii ikiwa ni katika ufugaji wa ng'ombe. Katika zizi hili la ng'ombe tuna ng'ombe wengi ambao wengi ni wa rangi ya nyeupe. Tuna mkulima ambaye ni mama ambaye ameweza kuvalia shati lake la waridi akimsafisha ng'ombe huyu.

Shughuli za kilimo zinaendelezwa katika sehemu hii ikiwa ni ukulima wa mahindi. Mahindi haya, ni ya rangi ya kijani kibichi na kuna mahindi ambayo yanaweza kukua, ilhali mengine bado hayajaweza kua. Kuna mhindi ambao umeweza kukumbwa na ugonjwa na ni wa rangi nyeusi na pia rangi nyeupe.

Katika zizi hili la ng'ombe tunampata ng'ombe ambaye ni wa rangi nyeusi na pia nyeupe ambaye anaweza kusafishwa na mkulima ambaye amevalia koti lake la rangi ya manjano na pia ameweza kubeba mgongoni kifaa chake cha kutumia katika kusafisha ng'ombe huyu cha rangi manjano na pia samawati.

Shughuli za ukulima wa ndizi unaendelezwa katika shamba hili . Kichala mbili za ndizi zinaweza kuonekana zikiwa ni za rangi ya manjano kuonyesha ndizi hizi zimeweza kuiva na pia katika upande mwingine tunapata kuona kichala cha ndizi ambacho ni cha rangi ya kijani kibichi kuonyesha kuwa ndizi hizi bado hazijaweza kuiva.

Hizi ni ndizi ambazo zimepandwa shambani na ni za rangi ya kijani kipichi ila bado hazijaweza kuzaa ndizi bado ni changa mno na katikati ya ndizi hizo tuanapata kuona kuna miti ambazo zimepandwa kuna pia ni za rangi ya kijani kipichi.

Shughuli za ukulima zinaendelezwa katika eneo hili. Ikiwa ni ukulima wa ufugaji wa ng'ombe. Na tunapata kuona ng'ombe ambao wameweza kulala chini ilhali wengine wameweza kusimama katika zizi lao. Kuna ng'ombe ambao ni wa rangi nyeupe, wengine rangi nyeusi, wengine ni ng'ombe wa kichanganyiko wa rangi nyeupe na nyeusi. Na katika sehemu ya juu tunapata kuona nyasi ambazo za rangi ya kijani kibichi.

Shughuli za kilimo zinaendelezwa katika sehemu hii, ikiwa ni katika shamba la ndizi na tunapata kuona kitale cha ndizi, ambacho ni cha rangi ya kijani kibichi na pia tuna ndizi, ambazo bado hazijaweza kuzaa na ni za rangi ya kijani kibichi na tunapata kumuona mkulima ambaye ni mama, anaweza kushika ndizi hizi katika maonyesho.

Mkulima ambaye amevalia nguo za rangi nyeusi, anadondoa mahindi ambayo ameweza kuyavuna shambani. Mahindi haya ni ya rangi nyeupe, na kuna yale ni ya rangi nyeusi kutokana na uharibifu au kuharibika kwa mahindi hayo.

Ukulima wa ndizi unaendelezwa katika maeneo haya tuna kitana tatu landizi zilizo weza kisimsmishwa katika Union na ndizi hizo no za rangi kijani kibichi lakoni ndizi zilozo katika ya katikati zina ni tatu ambazo zimeweza kuiva amazon ni za rangi ya manjano na hili lonaonyesha kuwa wakazi wa eneo hili ni wapanzi wa ndizi.

Tuna mkulima pamoja na ng'ombe, na mkulima huyu anakamua maziwa kutoka kwa ng'ombe ambayo imeweza kusimama vilivyo ili aweze kukamuliwa, na mkulima huyu anatumia ndoo ya rangi ya samawati.

Shughuli za usafirishaji zinaelekezwa katika barabara hii, ikiwemo gari za rangi nyeupe zikiwa zinasafiri na pia tuna watu ambao wanapita kando ya barabara na pia tuna pikipiki ambayo inasafirisha mitungi ya maziwa ili kuelekezwa sokoni kwa minajili ya uuzaji.

Shuguli za kibiashara zinaendelezwa katika soko hili, na baadhi ya bidha ambazo zinauzwa katika soko hili ni pamoja na ndizi, ambazo zimeiva za rangi ya manjano, na pia tuana ndizi ambazo hazijaiva za rangi ya kijani kibichi, na pia tuna vitunguu ambavyo, vime, vinaweza kuuzwa na hili ni kuonyesha kuwa wakaazi wa eneo hili, ni, wakulima.

Shughuli za kilimo zinaendelezwa katika mtaa huu, ikiwa ni ufugaji wa ng'ombe katika zizi hili la ng'ombe tunaona ng'ombe wa rangi nyeupe na pia madoadoa ya rangi nyeusi ameweza kufungwa kamba kwenye mdomo wake na pia anakamuliwa kwa kutumia mashine za kisasa na ni za rangi ya kijivu. Katika upande wa mbele tuna jumba la rangi ya kijivu na pia tuna mti ambayo u mbele ya ng'ombe.

Ukulima wa ndizi umenoga katika eneo hili ikiwemo mifanga la ndizi na ndizi hizi zimeweza kupandwa ni ya rangi ya kijani kibichi. Kuna mkulima ambaye anaangali hali ya ndizi kwa kutumia kifaa chake na huku ameweza kuvalia jaketi ya rangi ya kijivu na tshati ya rangi ya samawati.

Eneo hili limeweza kukubwa na ukame, katika shamba hili la mahindi tunapata kuona mahindi ambayo yameweza kukauka kutokana na jua mingi, mahindi haya yameweza kubadilika rangi na kuwa na rangi ya kahawia, mahindi haya yameweza kupigwa na jua Kali na kufanya mahindi haya yasiweze kukuwa.

Shughuli za kibiashara zinaendelezwa katika mtaa huu, ikiwa ni biashara ya ndii. Ndizi hizi ni za rangi ya manjano na pia kuna madoadoa ya rangi nyeusi, kuonyesha kuwa ndizi hizo zimeweza kuvaa sana. Tuna mama ambaye ameweza kubeba ndizi hizi na kuzileta sokoni kwa minajili ya kuuza. Na nyuma yake tunawateja ambao wameweza kufika ili kununua ndizi hizi.

Katika zizi hili la ng'ombe tunaona mweusi na pia rangi nyeupe na kanaweza kisafishwa na mkulima ambaye amevalia koti ya rangi la manjano na kofia pia na ameweza kuvalia barakoa na pia glavu kwenye mikono, ambazo ni za rangi ya kijivu. Na pia ameweza kubeba kifaa ambacho anatumia katika kumsafisha ng'ombe huyu. Na nyuma ya zizi hili tuna ndizi ambazo zimeweza kupandwa kuonyesha kuwa watu wa eneo hili ni wakulima.

Hizi ni jani za ndizi na ni za rangi ya kijani kibichi na ndizi zimeweza kuekwa Kwa gari ili zikaweze kusafirishwa sokoni Kwa minajili ya kuuza, gari hili ni la rangi ya jeupe.

Eneo hili ni la kutupa taka na tuna ngombe wanne ambao wamefika na wanajaribu kutafta chakula ili wakaweza kujisitiri na ngombe mmoja ni wa rangi nyeusi, wawili nyeupe na mmoja wa rangi ya hudhurungi.

Ukulima wa ndizi unaendelezwa katika sehemu hii ,kuna shada la ndizi ambapo ndizi ni za rangi ya kijani kibichi na ndizi hizi zimeweza kukomaa, tuna matawi ya ndizi haya ambayo pia ni ya rangi ya kijani kibichi.

Shughuli za kilimo zinaendelezwa katika sehemu hii, ikiwa ni uvugaji wa ng'ombe. Hapa ni katika zizi la ng'ombe na tuna ng'ombe wa rangi mbalimbali ikiwemo ng'ombe wa rangi nyeusi pamoja na mchanganyiko wa rangi nyeupe na pia tuna ng'ombe wa rangi ya hudhurungi ambao wanakula nyasi.

Hawa ni ng'ombe ambao wamo malishoni, ng'ombe hawa ni wa rangi nyeusi pamoja na rangi nyeupe, ng'ombe watatu wameweza kusimama ilhali ng'ombe mmoja ameweza kulala chini ng'ombe hawa wameelekezwa kwenye kunywa maji katika chumba chao cha malisho.

Hapa ni shambani na tunapata kuona ndizi ambazo zimeweza kupandwa katika shamba hili. Na tuna mkungu wa ndizi ambao ni wa rangi ya kijani kibichi pamoja na majani yake ambayo ni kijani kibichi.

Biashara ya ndizi inaendelezwa katika mtaa huu, tuna ndizi ambazo ziko kwenye kichala na ni za rangi ya manjano kuonyesha ndizi hizi zimeweza kuiva kikamilivu. Tuna mama ambaye ni mkulima ambaye ameweza kubeba ndizi kwenye mkono na anatarajia wateja wanaweza kufika hapa Ili kununua ndizi hizi.

Ukulima unaendelezwa katika sehemu hii. Ikiwa ni mkulima wa mifugo. Tuna maziwa mara ambayo yameweza kuwekwa kwenye ndoo ya rangi ya kijivu. Maziwa mara haya ni ya rangi nyeupe na pia maji yenyewe ni rangi ya manjano. Na ndani ya maziwa haya tunapata kuona mwiko ambao ni wa rangi ya hudhurungi.

Ukulima wa ndizi unaendelezwa katika sehemu hii. Tuna ndizi ambazo bado hazijakua na ndizi hizi, zina matawi ya rangi ya kijani kibichi na kando ya ndizi hizi, tuna miti ya rangi ya kijani kibichi ambayo imeweza kupandwa katika sehemu hii.

Hii ni ndizi ambayo bado haijakomaa, kutokana na namna ambavyo inaonekana kidogo.Au ndizi hili ni kidogo mno, ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizi zimweweza kufunikwa ama kutolewa shambani, muda ambao hujakua mkubwa.

Tuna ng'ombe pamoja na mkulima ambaye anaelekea kumkamua ng'ombe wake. Mkulima huyu ni kijana mdogo kutokana na jinsi ambavyo anaonekana. Na ameweza kuvalia mavazi yake ya rangi ya jeusi huku amevalia kofia ya rangi nyeupe.

Tuna ng'ombe ambao wamo zizini na pia tuna wakulima wawili ambao wanajihusisha katika kuchukua maziwa ambayo yanakamuliwa kutoka kwa ng'ombe kwa kutumia mashine za sasa ambazo zinawasaidia katika kukamua ng'ombe hawa.

Shughuli za ukulima zinaendelezwa katika sehemu hii ikiwemo maziwa ambayo yako kwenye mitungi, na tuna mkulima ambaye amevalia koti ya rangi nyeusi akiwa amebeba mtungi huo na anaweza kusafisha maziwa hayo kwa kutumia kichungi ili kuondoa uchafu wowote kwenye maziwa haya.

Katika zizi hili la ngombe tunapata kuona ngombe ambao wako malishoni na ngombe hawa ni mchanganyiko wa rangi nyeupe na pia tuna ngombe wa rangi nyeusi na tuna mkulima ambaye ameweza kuvalia koti lake la rangi ya samawati iliyokolea na pia buti ambayo zinamsaidia katika kuendeleza shughuli za kilimo.

Ukulima wa ndizi unaendelezwa katika mtaa huu ikiwa ni ndizi ambayo imeweza kukua na ni ya rangi ya kijani kibichi mkulima huyu ameweza kufika katika eneo hili ili kuweza kutoa ndizi hili kutoka shambani na kuliweza kuliuza.

Shughuli za kibiashara zimeweza kufanikishwa katika soko hili na tunapata kuona wanunuzi na wauzaji ambao wanategeleza shughuli zao katika soko hili. Na baadhi yao ni kina mama ambao wamefika hapa na tunapata kuona baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kuuzwa katika soko hili ni ndizi ambazo ni za rangi ya manjano kuonyesha kuwa zimeiva kabisa.

Katika chumba hiki cha kuhifadhi chakula cha ng'ombe, tunapata kuona chakula cha majani makavu ambacho kimeweza kuhifadhiwa hapa Ili kikaweze kununuliwa na wateja kwa minajili ya kuwapa ng'ombe. Majani makavu haya tunapata ni ya rangi ya kijani kibichi na kuna pia yale ya rangi ya hudhurungi.

Shughuli za ukulima zinaendelezwa katika sehemu hii ikiwa ni ukulima wa ndizi. Twapata ndizi ambazo zimeweza kuwa kwani ziko katika kitala chao na ni za rangi ya kijani kilicho na baadhi ya ndizi hizi ni za rangi ya manjano, kuonyesha kuwa hizi zimeiva, ilhali upande mwingine tuna ndizi ambazo hazijaweza kukua.

Hapa kwenye zizi la ng'ombe tunapata kumwona ng'ombe ambaye ni wa rangi nyeusi na pia tuna rangi ya hudhurungi na nyeupe. Na anaweza kukamuliwa na mkulima ambaye ameweza kuketi kitako chini. Na pia ng'ombe huyo ameweza kufungwa kwa kamba kwenye miguu yake ya nyuma ili asimsumbue mkulima ambaye anamkamua huku ana ndoo ya rangi ya kijivu.

Ukulima wa ndizi unashuhudiwa katika sehemu hii ikiwa ni ndizi ambazo zimeweza kupandwa za rangi ya kijani kibichi na bado hazijaweza kua ilihali zingine zimeweza kua, kuna mama ambaye anaonekana mwenye furaha akiwa amevalia nguo zake za rangi ya kahawia anabambua ndizi ili aweze kuzipika.

Tunapata kuona ndizi, ambazo zimeweza kupandwa katika shamba hili na ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi na tuna ndizi ambazo zimeweza kuwa na pamoja, kwenye kitaala cha ndizi na pia tunamgomba wa ndizi na kando ya ndizi hizi ,tuna mbuzi, ambaye ni wa rangi ya nyeusi.

Tuna kichana za ndizi ambazo zimeweza kuwekwa pamoja na ni za rangi ya kijani kibichi na tunapata kuona mwanaume mmoja ambaye ameweza kubeba kichana kimoja cha ndizi ili akaweze kukisafirisha kwa kutumia gari ambalo liko katika upande wake wa kushoto.

Ukulima wa ndizi unaelekezwa katika eneo hili na kitala ya ndizi ambacho ni rangi ya kijani kibichi na lenye kukomaa limeweza kuonekana katika sehemu hii na pia tuna matawi ya kijani kibichi ambayo yanaonyesha kuwa bado ndizi hizi hazijaweza kuzaa na kukomaa.

Usafirishaji wa maziwa ambayo umeweza kuweka kwenye mitungi ya rangi nyekundu unaendelezwa usafirishaji huu unatendeka kwa kutumia za rangi nyekundu huku mkulima ambaye anaweza kubadilishwa kutoka kwa ndoo kuelekeza kwa mitungi hii.

Ukulima wa ndizi umeweza kushuhudiwa pale kuna kichana cha ndizi. Ndizi hizi ni za rangi ya manjano na zinaelekea kuonyesha kuwa ndizi hizi zimeweza kuiva kikamilifu. Ndizi hizi ni muhimu kwa ujumla.

Hawa ni wafanyi biashara wa ndizi na wanabiashara hawa wanaweza kusafirisha ndizi zao kwa kutumia gari ili zikaweza kusafirishwa kwa masoko au majiji makubwa makubwa ili zikaweza kuuzwa.

Maziwa mara haya ya rangi nyeupe, yameweza kutiwa kwenye kibakuli, cha rangi, ya kijivu, maziwa mara haya ni maziwa ambayo yameachwa kwa mda mrefu hadi yakawa makali, hili linaonyesha kuwa wakaazi wa eneo hili ni wafuga, ngombe.

Shughuli za kiabiashara zinaendelezwa katika soko hili ikiwa ni soko la kuuza ndizi, baadhi ya wauzaji wamefika hili kuuza bidhaa hii na wengi wao wakiwa ni akina mama ,ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi ambazo zinztzrzjiwa kupata wateja ambao wamekuja kununua ndizi hizi.

Tunapata kumuona mwanamke ambaye ameweza kuvalia sare maalum na ako kwenye maabara ambapo anafanya utafiti kuhusu jambo fulani, na mkononi ameweza kubeba kifaa ambacho ni cheupe, na ndani ya kifaa hicho tunapata kuona pia anafanya utafiti kuhusu jambo fulani.

Shuguli za ukulima zinaendelezwa katika sehemu hii ikiwa ni katika shamba la ndizi. Ndizi hizi, baadhi yao zimeweza kukuwa na ni za rangi ya kijani kibichi, huku ndizi zingine bado ndizo zimepandwa na zinaendelea kukua. Katika sehemu nyingine tuna miti ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi imepandwa karibu na ndizi hizi.

Shughuli za ukulima wa ndizi, zimeekekezwa katika sehemu hii. Ikiwa tuna kichana cha ndizi na ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi, kuonyesha kuwa hazijaweza kuivaa ilhali zingine ni za rangi ya manjano kuonyesha kuwa ndizi hizi zimeiva sawia.

Ukulima unaendelezawa Katika eneo hili ikiwa ni ukulima wa mifugo, na tunampata kumuona ng'ombe ambaye ni wa rangi nyeusi na mkulima ambaye ameweza kuvalia kofia lake, na shati ya rangi ya waridi na pia suruali yake ya rangi ya kijivu na buti za rangi nyeusi, akimkamua ng'ombe wake kwa kutumia ndoo ya rangi ya kijivu.

Shughuli za kilimo zinaendelezwa katika eneo hili ikiwa ni ukulima wa ndizi. Kuna shada la ndizi tatu na ndizi za rangi ya kijani kibichi na ndizi hizi zimeweza kukomaa. Matawi ya ndizi haya ni ya rangi ya kijani kibichi. Hili linaonyesha wakulima wa eneo hili wana bidii katika kilimo chao.

Huu ni mmea wa mahindi ambao umepandwa shambani na tuanapata kuona mmea huu ni wa rangi ya kijani kibichi lakini mmmea huu unapata kuwa haujaota mahindi au mhindi na pia tunapata kuona mmea huu umekulwa na magonjwa au una magonjwa kwani katika mmea huu tunapata kuona shimo kadhaa kadhaa na pia umeweza kukatika na hujaota vizuri.

Katika zizi hili la ng'ombe tuna ng'ombe wawili ambao wamo hapa, na ng'ombe mmoja anaweza kukamuliwa na mkulima ambaye amevalia sare ya kijani kibichi na buti za rangi nyeusi, na huku anamkama ng'ombe ambaye ameweza kufungwa kwa kamba kwenye miguu yake ya nyuma, na ndoo ambayo inatumika na mkulima huyu ni ya rangi nyeupe.

Tuna ng'ombe watano ambao wamo zizini, na ng'ombe wanne ni wa rangi nyeusi ilhali ng'ombe moja ni wa rangi nyeupe, tunampata kumwona , mkulima ambaye ni kijana ambaye ameweza kuwasimamia ng'ombe hawa na ameweza kuvalia shati yake ya rangi ya samawati na suruali yake ya rangi ya udhurungi. Na katika upande wa pili tunapata kuona taka ambayo ni ya mahindi iliyopo hapo.

Ufugaji wa ng'ombe unaundelezwa katika eneo hili, ikiwa ni katika zizi ya ng'ombe na tuna ng'ombe mweusi ambaye anaweza kukamuliwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Chupa hizi, ambazo zinaweza kutiwa maziwa ni ya rangi ya kijivu na pia maziwa yenyewe ni ya rangi nyeupe.

Kilimo ya ndizi inaweza kushuhudiwa katika sehemu hii ikiwa ni kitala cha ndizi za rangi ya kijani kibichi ambazo zimeweza kuwekwa katika sehemu hii ili zikaweze kununuliwa na wauzaji. Katika upande wa juu, tumepata kuona umati wa watu ambao wamefika Ili kukagua na kuchagua ndizi hizi Ili wakaweza kununua.

Shughuli za ukulima wa ndizi unaendelezwa katika eneo hili, ikiwa ni shada la ndizi ambalo ni la rangi ya kijani kibichi. Pia, tuna mkulima ambaye amefika kumtazama ndizi hizi kwa minajili ya kuzipeleka na kuziuza sokoni.

Ukulima wa ndizi unaelegezwa kuonekana katika eneo hili ikiwa ni matawi ya ndizi ambayo bado hayajaweza kukomaa. Na pia tuna mawingu ya rangi ya samawati na nyeupe ambayo yanaonyesha wingu li salama na halionekani kunyesha.

Shughuli za kilimo zinaendelezwa katika eneo hili ikiwa ni ukulima wa ndizi. Tuna ndizi ambazo ni za rangi ya kijani kibichi ambazo zimeweza kuwekwa chini huku wakulima watatu wakiweza kuzikagua. Mkulima mmoja ameweza kuvalia nguo za rangi nyeusi huku mama ameweza kuvalia koti la rangi ya hudhurungi na kijana ambaye ameshika kamera amevalia koti la rangi ya samawati na shati ya rangi nyeupe.

Shughuli za kilimo zinaendelezwa katika sehemu hii ikiwa ni ukulima wa ng'ombe. Tunapata kuona ng'ombe ambaye ni wa rangi ya hudhurungi akiweza kukamuliwa na mkulima ambaye amechuchuma. Ng'ombe huyu ameweza kufungwa miguu kwa kutumia kamba na mkulima huyu anatumia ndoo ya rangi ya kijivu na samawati.

Shughuli za kilimo zinaendelezwa hapa ikiwa ni kilimo za ngombe. Katika kilimo hizo tunapata kuona ndama wanne ambao ni wa rangi nyeupe na pia nyeusi wameweza kusimama ilhali ngombe wengine umeweza kisimama katika upande mwingine wa juu.

Shughuli za kilimo zinaendelezwa katika eneo hili ikiwa ni ukulima wa ndizi, ndizi ambayo imo katika kitala cha ndizi na ni ya rangi ya kijani kibichi matawi yake ni ya rangi ya kijani kibichi kuhimili kuonyesha kuwawakaza wa eneo wa ukulima .

Ukulima wa ndizi unaweza kuonekana katika eneo hili. Ikiwa ni ndizi ambazo zimeweza kuwekwa pamoja za rangi ya kijani kibichi. Na pia nyuma ya ndizi hizi, ni migomba ya ndizi ambayo bado haijaweza kuweka ndizi. Na pia tunapata kumuona mkulima ambaye ni kijana ameweza kusimama, na ameweza kuvalia shati ya rangi ya bluu na buti za rangi nyeusi na suruali ya rangi ya bluu.

Shughuli za kilimo zinaweza kuendelezwa katika eneo hili, ikiwemo ni ukulima wa mahindi, na tunapata kuona mhindi huu wa rangi ya kijani kibichi, na pia tuna mboga ambazo zimeweza kupandwa katika eneo hili. Na tunapata kumuona mwanadada ambaye ana nyuso za tabasamu, na ameweza kuvalia nguo za rangi nyeusi amechuchumaa, na kuweza kufurahia.

Ukulima wa ndizi, unaweza kuendelezwa katika sehemu hii ,na tunapata kuona ndizi, nyingi sana na ni za rangi ya kijani kibichi .Kichala hiki cha ndizi kimeweza kuekwa pamoja ili kusafirishwa kwa minajiri ya uuzaji wa ndizi hizi.

Tuna mwanadada ambaye ameketi chini amevalia longi ya samawati pamoja pia ameweza kujifunika kitambaa na ameweza kumkamua ngombe wake huku akionyesha hisia ya furaha huku amebeba chombo au chupa au maji ambayo itamsaidia katika kukamua.

Ukulima wa ndizi unaendelezwa katika sehemu hii. Ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi. Tuna ndizi ambayo imeweza kukua na ni ya rangi ya manjano kuonyesha kuwa ndizi hii imeweza kuivaa kikamilifu. Tuna kijana ambaye ameweza kuvaa tishati yake ya rangi ya samawati na kofia rangi nyeusi ambaye ameweza kusimama huku akishikilia ndizi ile.

Hii ni kitalu cha miche na miche hii imeweza kupandwa kwa karatasi za rangi nyeusi, na miche hii ni ya rangi ya kijani kibichi, na ni miche ya mboga aina ya sukuma wiki na imeweza kupandwa hapa ili ikaweze kusafirishwa shambani kwa minajili ya upanzi.

Shughuli za kilimo zinaendelezwa ikiwa ni ufugaji wa ng'ombe . Katika zizi hili la ng'ombe akiwa ng'ombe mweusi na madoadoa ya rangi nyeupe akikamuliwa kwa kutumia mashini za hivi sasa . Ng'ombe huyu yuko malishoni na anaendelea kula huku mashini hizi zikiwa zimewekwa kwenye matiti yake ili kurahisisha ukamaji wa ng'ombe huyu.